Mwanamke anaonekana akikamua ng'ombe anatumia chupa au chungu kukusanya maziwa kutoka kwa chuchu za ng'ombe. Ng'ombe anaonekana ni ya kuwa aina ya ng'ombe wa maziwa labda Holstein Friesian kutokana na rangi yake nyeusi na nyeupe. Mwanamke huyu amevaa nguo za kawaida.

Ndizi nyingi zinaonekana zikiwa zimelala chini na zingine zikiwa zimmekwa kwenye kreti. Inaonekana ni kama ndizi hizi zimevunwa na ziko tayari kwa ajili ya kuuzwa ama matumizi mengine.

Mahindi yaliyokaushwa yanaonekana yakining'inia kwenye ukuta wa mbao. Jambo linalowashiria njia ya jadi ya kuhifadhi mahindi. Mahindi haya yaweza kuwa yametengwa kwa ajili ya mbegu, za msimu ujao, au kwa matumizi mengine kama vile kusaga unga.

Kuna mimea midogo ya migomba iliyopandwa kwenye mifugo nyeusi, labda ikiwa tayari kubanduliwa shambani au ikiwa kwenye kitalu. Inaonekana kama shamba la mmea michanga ya migomba.

Mtu anaonekana akikamua ng'ombe mweusi na mweupe, mtu huyo amevaa kofia ya bluu, na shati lenye rangi ya pinki na ameketi chini akitumia ndoo kusanya maziwa kutoka kwa chuchu za ng'ombe, ng'ombe anaonekana amefungwa kwa minyororo, mandhari inaonekana kuwa ndani ya banda la ng'ombe au shamba la maziwa.

Shamba kubwa la migomba yenye ndizi nyingi zinazokuwa zikiwa zimepangwa vizuri na kuunda mandhari ya kijani kibichi. Inaonekana kuwa na afya na imekomaa ikionyesha uzalishaji mzuri wa matunda.

Inaonyesha ng'ombe wa maziwa kadhaa wakiwa ndani ya banda au zizi kama inavyoonekana kwenye shamba la ng'ombe wa maziwa. Kuna ng'ombe kadhaa wengi wao wakiwa na rangi myeusi na meupe wakisimama au wakinywa maji kwenye chombo maalum. Ng'ombe hawa ndani na muundo unafanana na banda au zizi la kisasa lenye paa na nguzo zinazoshikilia muundo.

Inaonyesha shamba la mahindi, yaliyokauka, yakiwa tayari kwa kuvunwa. Juu ya mahindi yamegeuka rangi ya kahawia, na majani yamekauka. Ikionyesha kuwa mfumo wa mavuno umefika.